Mkono umeshikilia kadi ya benki ya buluu yenye nembo ya Visa . Ukiweka kadi hiyo mbele ya mashine ya malipo ya kielektroniki. Mashine hiyo, yenye chapa ya PesaPal , inaonyesha kiasi cha elfu sitini na mbili katika shilingi za Tanzania. Mikono inayotumia mashine hii, ina kucha zilizopakwa rangi nyekundu. Hii inaonyesha mchakato wa kufanya malipo kwa kutumia kadi.

Eneo kubwa la maegesho limejaa magari mengi ya aina tofauti yakionyesha idadi kubwa ya magari yaliyohifadhiwa au kusubiri kuuzwa. Magari hayo yameegeshwa kwa utaratibu yakiwemo magari ya abiria, malori madogo na magari ya kubeba mizigo. Majengo makubwa meupe yanaonekana nyuma, yanaweza kuwa magala au ukumbi la maonyesho inatoa taswira ya kuhifadhi magari mapya au yaliyotumika labda karakana kubwa au eneo la usambazaji wa magari.

Onyesho linajumuisha safi ndefu ya magari iliyopakiwa kwa wingi na kwa mipangilio mzuri. Magari hayo ni ya rangi mbali mbali yakiwemo, meupe, mweusi, kijivu, nyekundu yakionyesha mfano wa bidhaa. Mchazo huu wa magari inaashiria gara kubwa wa magari ya kuifadhia magari au eneo la mauzo pila kuwemo na watu wanaonekana karibu nayo.

Nchini Kenya, basi dogo la abiria la rangi ya fedha limepakiwa kwenye nyasi. Lina nembo ya kijani na michirizi ya rangi ya machungwa na kijani kando yake. Maandishi Progressive Credit na SMS loan to 23803 yanaonekana wazi. Namba ya usajili wa gari ni KDA 850A, na nyuma yake kuna miti na majengo ya chini.

Duka dogo la simu, linalotoa huduma za simu ya M-pesa, linaonekana likiwa wazi. Maduka haya ni maarufu sana kwa huduma za kifedha. Mlango wake umefunguliwa na rafu ndani zimejaa bidhaa mbalimbali. Rangi ya kijani imetumika sana kwenye duka, ikiwemo milango na ubao wa majina ya biashara, lenye maneno M-pesa, yaliyoandikwa kwa herufi kubwa. Nje ya duka kuna barabara na kifusi au mawe iliyopangwa.

Gari kadhaa mpya, zikiwemo nyeusi, nyeupe na bluu, zimepangwa kwa safu kubwa ndani ya chumba kiki kikubwa cha maonyesho, zikionyesha uzuri na ubora wake. Chumba hicho kina madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia na sakafu inaonekana kung'aa ikiongeza mvuto wa magari hayo. Inaonekana ni duka ya kisasa ya kuuza magari au chumba cha maonyesho ya magari, ambapo wateja wanakaribishwa kutazama na kuchagua gari wanalotaka. Mpangilio huu unatoa hisia ya nafasi kubwa ya kifahari.

Kona ya nyumba jengo ndogo limepakiwa rangi ya kijani na nyeupe likionyesha duka la maziwa bango la mount kenya milk depot limebandikwa mbele ba mlango wa buluu unalingana na ule wa duka jirani wenye maandishi mount kenya milk depot. Watu kadhaa wamesimama nje huku mwanamke mmoja ameketi chini.

Mkono wa mtu yenye rangi nyeusi umelala juu ya noti za pesa huku kukiwa na runda za sarafu za noti pembeni. Noti zaonekana wazi zaidi ya shillingi mia mbili chini yake, kuna noti nyingine za shillingi hamsini pesa hizo zimepangwa juu ya meza au sehemu fulani ikionyesha shughuli za kuhesabu au kupanga pesa.

Hiki ni kituo cha huduma za magari. Mbele kuna gari jeupe la michezo lilolopakiwa nje ya karakana. Mlango wa karakana umetengenezwa kwa kioo na kuna maandishi service juu yake pamoja na maelekezo approach slowly. Auto door . Gari lina rimu nyeusi na taa zake za mbele zimewashwa.

Kibanda cha soko kimajaa bidhaa mbalimbali zikiwemo matunda na mboga, vitunguu vyeupe vimepangwa kwa makini, kwenye rundo moja, huku ndizi na mboga nyingine zikiwa kwenye masanduku, upande wa kulia vitambaa vya rangi mbalimbali vimeninginiza na kuonyeshwa kwa wateja, muuzaji anaonekana upande mwingine akiendelea na shughuli zake, inaonekana ni soko lenye shughuli nyingi.

Kuna kibanda kidogo cha soko kilichofunikwa kwa paa la bati na kimejengwa kwa gunzo la mbao. Kibanda hicho kimejaa bidhaa mbali mbali za ufundi na mapambo iliyotundikwa na kupanga. Kuna shanga, mikufu vikuku na vitu vingine vya mapambo, baadhi vikiwa vimetundikwa kwenye kamba na vingine vikiwa vimepangwa kwenye meza. Rangi mbali mbali zinaonekana kwenye bidhaa. Vinaonekana ni duka la vitu vya kitamaduni au zawadi.

Bango linatangaza bima ya afya kutoka Jubilee Health Insurance, ikisisitiza huduma bora za afya na bima rafiki ya uzazi. Mbele ya bango, kuna mwanamke mjamzito akitabasamu kwa furaha, amevaa nguo nyekundu, manufaa yaliyoorodheshwa ni pamoja na huduma ya kulazwa hospitalini, manufaa ya uzazi na manufaa ya gharama za mwisho. Kuna nembo za Coverbora ,juu kushoto. Chini ya bango kuna namba ya simu na anwani ya tovuti za kwa mawasiliano zaidi. Rangi nyekundu na nyeusi ikitoa mwonekano wa kuvutia.

Magari matatu meupe yame egeshwa kando kando, moja liki onekana liko karibu na kamera upande wa kushoto, huku mawili mengine yakiwa nyuma yake. Gari la kati lina onekana wazi likonyesha muundo wake wa mbele ikiwemo taa na kofia ya injini. Nyuma ya magari majengo yenye rangi ya kahawia yana onekana. Vitu vinavyo fanana kama nguzo nyeusi na paa la njano ina ashiria muundo wa jengo pia vipo. Anga ni la bluu ns lina mawingu meupe ina onekana ni eneo la maegesho uzaji wa magari.

Gari la rangi ya fedha, aina ya gari kubwa la abiria, limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari lina paa la kubeba mizigo na madirisha yaliyotiwa giza. Nyuma ya gari kuna miti mirefu na magari mengine yameegeshwa kwa mbali. Jua linaonekana likichomoza au kuzama, likitoa mwanga hafifu. Eneo hili linaonekana kuwa sehemu ya maegesho ya nje, labda sehemu ya mashambani au kijani.

Kuna noti nyingi za shilingi mia moja za Kenya zimetanika juu ya sehemu fulani . Noti moja kubwa iko mbele ikionyesha picha ya Mzee Jomo Kenyatta na nembo ya benki kuu ya Kenya , nambari za siri ja da moja tano moja tano sufuri saba zinaonekana kwenye noti hiyo hiyo . Mandhari ni ya jumla au ya kukusanya pesa au kuhesabu .

Bango la bima ya maisha lenye kichwa, life insurance na kauli mbiu, your future protected , inaonyesha familia yenye furaha, mama, baba na binti wakiwa wamekumbatiana. Bango hilo linaorodhesha aina mbalimbali ya bima zinazotolewa. Pia, lina maelezo na mawasiliano ya namba ya simu na anwani ya tovuti, pamoja na nembo ya Anziano Insurance Agency. Bango hili lina ujumbe wa kuvutia wateja.

Lori kubwa la kusafirisha magari la rangi chungwa limebeba magari mengi kwenye gorofa mbili. Magari yaliyobebwa ni aina ya rangi tofauti yakiwemo meupe mekundu, nyeusi na kijani njano. Lori lina nembo ya HBS mbele ya Taxi limeegeshwa kwenye barabara na nyuma yake kuna miti na eneo ya kijani kibichi. Hali hii inaonyesha shughuli ya usafirishaji wa magari labda kwa ajili ya usambazaji au mauzo.

Katika ununuzi au shughuli za kifedha, mkono unashikilia noti mbili za shilingi elfu moja za Kenya. Karibu na noti hizo, simu ya mkono yaaina ya Nokia inatumika ikionyesha ujumbe: 835BFA, Give 2000 cash in . Inaashiria miamala ya fedha labda malipo au kupokea pesa kutumia huduma za simu kama m-pesa.

Mlango wa mpesa umeonyesha ukiwa na rangi ya kijani kibichi na nembo ya Mpesa kwa herufi kubwa nyeupe zilizopangiliwa wima, mlango umefunguka kidogo ukifichua sehemu ya ndani ya duka, ndani kuna friji iliyojaa bidhaa mbalimbali na sanduku la mbao, chupa kubwa ya njano imewekwa chini karibu na kaunta, mazingira yanaonyesha shughuli za kibiashara na huduma za kifedha.

Ikiwa duka la maziwa la KIENI DAIRY PRUDUCTS LIMITED.Mteja anahudumiwa dirishani, ndani ya duka bidhaa mbalimbali za maziwa zimewekwa kwenye rafu zikiwemo za Japan ya highridge, bango kubwa juu ya duka na jina la kambuni na picha ya ng'ombe.

Rundo kubwa la vitunguu vimefunganishwa kwenye mifuko ya wavu ya rangi ya zambarau. Vitunguu vimerundikana kando ya lori kubwa ya kijani ambalo linaonekana likipakia au likipakua shehena. Watu wawili, mmoja akiwa amevaa kofia kubwa na mwingine akiwa kwenye lori , wanahusika na shughuli hiyo ya upakiwaji na upakiaji. Eneo linaonekana kuwa soko la jumla au kituo cha kusambaza vitunguu.

Bango la matangazo la CIC Group linaonyesha familia yenye furaha, baba, mama na mtoto. Wameketi pamoja wakiangalia kompyuta mpakato. Wote wanatabasamu na mtoto anaelekezea kidole kwenye skrini. Bango lina ujumbe, tunza jamii na CIC Family Medisure , likitangaza bima ya afya ya familia. Rangi nyeusi na nyeupe imetumika kwenye picha ya familia huku sehemu ya chini ya kushoto kuna umbo la rangi nyekundu. Hili ni tangazo la huduma za bima ya afya inayolengea familia.

Mchuuzu wa vitu vya mikono anasimama karibu na meza iliyojaa bidhaa zake. Shanga za rangi mbali mbali mikufu na bangili zimetundikwa na kupangwa kwa wengi zikiunda mwonyesho la kuvutia. Baadhi ya vitu zimetundikwa juu, uku vingine vikiwa vimepangwa kwenye meza maalumi ya kuuzia. Mandhari linaonekana kuwa ya soko au eneo wazi la kibiashara. Hii inaonyesha biashara sana za mikono au labda la kitamaduni au za kisasa.

Safari za rununu ya Safaricom inaonyesha ikiwa na orodha za huduma mbalimbali. Skrini inaonyesha chaguzi kama angalia salio, nunua airtime , tuma pesa, takwimu zangu na mifuko ya takwimu na sauti. Chini kuna matangazo ya huduma na nyumba za Safaricom. Simu ikiwa imeshikiliwa mkononi inaonyesha matumizi ya programu hiyo.

Kuna gari jeusi kubwa aina ya gari kubwa la abiria limesimama ndani ya chumba kinacho onekana kama maonyesho ya magari. Gari hilo lina milango minne na magurudume meusi yenye mistari meupe, taa zake za nyuma zinaonekana wazi, na kuna kioo kikubwa kinachowakisi mazingira ya ndani ya jengo.

Hiki ni cheti cha leseni ya ushuru wa bidhaa kutoka mamlaka ya mapato Kenya KRA . Inadhibitisha usajili wa mlipa kodi kama mlipa kodi wa ushuru wa bidhaa tangu Novemba tarehe sita, mwaka wa elfu mbili ishirini na tatu. Leseni hii ilitolewa Novemba tarehe saba, elfu mbili ishirini na tatu na itamalizika Desemba tarehe thelathini na moja, mwaka wa elfu mbili tisini na tisa. Inajumuisha anwani ya Times Towers , Nairobi na nambari ya leseni ya ushuru wa bidhaa. Pia kuna sehemu ya habari ya mlipa kodi na maelezo ya kawaida.

Ukurasa huu wa simu unaonyesha salio la shilingi 68,800 chini ya sehemu ya my money . Kuna chaguo za pay na airtime . Chini yake kuna semu ya MadeForYou ikiwa na kadi mbili, moja ya ByData , na nyingine ya Cruise ya kujifunza kuandika kodi. Chini zaidi ni M-Pesa Statement inayoonyesha mamiyala miwili ya hivi karibuni, moja wa Beth Ukura na mwingine wa Brown Ochari.

Soko kubwa la wazi lime jaa watu na vibanda vingi vilio tengenezwa kwa mbao na mabati. Mizigo mingi za bidhaa ikiwemo matunda, mboga na vitu vingine vya nyumbani ina onekana kuwa ime pangwa kwenye masunduku na viti baadhi ya wafanyiji biashara wanatumia miavuli kujikinga na jua ina toa nyingi za biashara katika soko la kitamaduni.

Ndani ya kiwanda mabasi kadhaa yakiwa kwenye hatua mbali mbali ya uzalishaji yameekwa kwa mpangilio. Mabasi ya mbele yamepakwa rangi ya manjano na nafasi ya injini yake imefunguliwa zikifichua injini na vipuri. Nyuma yake, mabasi mengine meupe yanaonekana yamekamilika zaidi ya kisubiri hatua ya kufuata. Mwangaza mkali kutoka juu unaangaza eneo hilo likiwa na paa za chuma na miundo ya viwandani kuashiria shughuli kubwa ya utengenezaji wa magari.

Wateja wanahudumiwa kwenye counters za Mpesa. Kuna wanawake watatu wamesimama mbele ya counter . Wawili wao wakiwa wametazama wahudumu. Counter zimeandikwa teller tatu teller nne na teller tano. Na kuna alama za Safaricom Mpesa. Eneo hilo linaonekana kuwa ndani ya duka au ofisi ya Safaricom.

Tangazo la jubilee health insurance lina mandahari nyekundu na mwanamke akitabasamu upande wa kulia, inalenga cover bora mediccal cover for your inpatients needs, likianza kwa shilingi elfu sita mia mbili kwa mwaka, manufaa yanajumuisha bima ya uzazi, na malipo ya mwisho wa gharama, namba za mawasiliano pia zipo, hili ni tangazo la bima vifaa inayoonekana kulenga wagonjwa.

Bango hili linatangaza huduma za bima za nyumba, likionyesha jina HOUSE INSURANCE kwa herufi kubwa, juu yake kuna picha ya nyumba na mwanaume aliyetabasamu. Ryan C Smith ambaye ni wakala wa bima ya nyumba, bango linataja huduma wanazotoa kama ukarabati wa ndani, ukarabati wa nje, ujenzi mpya na kandarasi za jumla za nyumba, pia lina nambari ya simu na anwani ya tovuti kwa ajili ya maswali.

Kuna safu ya magari mapya yaliyopakiwa nje chini ya anga la bluu na mawingu meupe na machungwa. Magari haya ni ya rangi tofauti ikiwemo nyeusi nyeupe na kahawia yamepakiwa kwa mpangilio mzuri yakienyeshe uso mbele na baadhi ya sehemu za kando. Yanakaa kwenye sehemu ngumu labda maegesho au eneo la maegesho ya gari.

Bango linatangaza bima ya pikipiki likionyesha picha ya pikipiki iliyoanguka barabarani, kichwa chake ni motorcycle insurance , ikimaanisha bima ya pikpiki, chini yake maelezo ya kina yametolewa huduma zinatolewa kwa piipiki za abiria, na zile za kimatumizi ya kibinafsi, ada ya bima imefafanuliwa wazi ikiwemo ile ya mwezi mmoja na mwaka mzima, maelezo ya mawasiliano kama vile tovuti na namba ya simu pia yamejuishwa pamoja na nembo ya

Onyesho la Skrini linaonesha ukarasa la kuingia kwanye programu ya kopo Kopo. Ikiwa na kichwa ya (simple tools for your business). Kuna sehemu ya kuingiza barua pepe na neno siri, na barua pepe ya janesau@gmail.com tayari imeandikwa. Upande wa kulia kuna picha ya mwanamke aliyevaa miwani akitazama simu yake. Huku picha ikiwa imetikwa rangi ya buluu iliyo kolea .

Funguo ya kisasa ya gari imetundikwa kwenye mlango wa gari nyeupe, funguo ina vitufi vya kufunga , kufungua na kufungua buti, sehemu ya mlango wa gari inaonekana kuwa ya rangi nyeusi ya kung'aa ,nyuma ya gari kuna jengo limebadilisha na kioo yasiyoonekana vizuri,

Katika eneo la wazi, magari kadhaa yamepakiwa kwenye nyasi. Gari la bluu liko mbele kabisa, likifuatiwa na magari ya rangi nyeusi na nyeupe nyuma yake. Magari yote yana namba ya usajili. Nyuma yao kuna miti mirefu na madhari ya asili na anga ni safi.

Mazao mengi mabichi yamepangwa kwa uangalifu kwenye soko au duka la mboga. Kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu, pilipili hoho na za kijani au manjano. Vitunguu, matagwa na mimea mingine ya kijani. Kati ya mazao kuna bakuli ndogo ya buluu na yenye mboga ndogondogo. Rangi mbalimbali za mazao zinajenga mwonekano wa kuvutia na safi. Hali hii inonyesha wingi wa bidhaa ya kilimo na uhai wa soko.

Kuna safu nyingi za viatu vya kuteleza, vilivyopangwa kwa safu na kutundikwa. Viatu hivyo vina rangi mbalimbali vikiwemo kijani kibichi, bluu, nyeusi na nyeupe. Baadhi ya viatu vina magurudumu ya rangi ya njano au kahawia. Viatu vimepangwa karibu karibu kuashiria duka au soko linalouza bidhaa hizo.

Ipo ndani ya duka, mwanamke anasimama karibu na mashine mbili za kuuza bidhaa kiotomatiki. Mojawapo ni bidhaa ya kuuzia maziwa inayoitwa Milk ATM . Inayotoa maziwa na nyingine ya salad ATM , inayotoa mafuta ya saladi ya kupikia. Bidhaa zingine ziko kwenye rafu nyuma.

Staki nyingi za noti ya shilingi elfu moja za kitambo za Kenya zimepangwa kwa mpangilio zikionyesha kiasi kubwa cha pesa. Kila noti ina picha ya mzee Jomo Kenyatta na ina dhamani ya elfu moja imeandikwa wazi. Baadhi ya noti zimepangwa kwa umbo la feni huku zingine zikiwa zimetandazwa kiasi. Hali hii inaashiria mali, biashara au shughuli ya kifedha.

Mwanamume mwenye asili ya kiafrika na mwanamke mwenye asili ya kizungu wanaonekana wakishauriana wakiwa wameshikilia karatasi ya uhati. Wamesimama ndani ya jumba lenye madirisha makubwa yanayoonyesha magari. Labda ni jumba la maonyesho ya magari au ofisi ya mauzo ya magari. wote wawili wamevalia mavazi rasmi na wanaonekana wakijadili maswala muhimu ya kibiashara.

Tangazo la bima la teksi PSV inaonyesha magari matatu likitangaza bima ya mwezi mmoja kwa elfu tatu na mia tano. Magari yanayonyeshwa ni ya rangi ya chungwa, nyeupe, na nyekundu ya kiwakilisha magari ya teksi. Tangazo pia linasema unaweza ongeza bima ya mwaka mzima ndani ya siku thelathini kwa elfu tano. Chini kuna nembo za anwani tovuti na namba za simu za mikava na imana . Hili ni tangazo la bima linalolenga madereva wa teksi.

Magari mawili ya Hyundai yamesimama mbele ya jengo la kisasa ya mauzo ya magari. Gari la mbele ni jeusi na lile la nyuma ni jeupe. Mlango wa maonyesho una madirisha makubwa ya kioo yakionyesha ndani kuna magari mengine. Juu ya jengo, nembo ya Hyundai inaonekana wazi. Hali hii inaashiria shughuli ya biashara ya magari labda duka ya kuuzia magari mapya.

Mazao mbalimbali ya mizizi, imepangwa kwenye vyombo tofauti yakiashiria soko au duka la mboga. Kuna viazi vikuu vingi kwenye kikapu na nyuzi na ndoo za plastiki za rangi mbalimbali kama vile nyekundu, njano na nyeupe. Viazi vitamu vya rangi ya zambarau pia vimepangwa kwenye kikapu kingine. Baadhi ya ndoo zinaonekana kuwa tupu au zimebaki na kiasi ndogo cha udongo. Huu ni mkusanyiko wa mazao ya shamba yanayouzwa.

Bango hili linatangaza makala mpya kutoka mefia bima, makala hii inatoa mwongozo kamili wa kuchagua bima sahihi hapa nchini, unaweza kuona skrini ya kompyuta kibao inaonyesha sehemu ya makala hio chini, ya kibango kuna anwani ya tovuti na barua pepe, na namba ya simu kwa maalezo zaidi, nembo ya mefia bima pia inaonekana pamoja na bendera ya nchi mbalimbali zikonyesha uwepo wao katrika nchi za Afrika.

Wanaume wawili wameketi nje ya duka dogo la simu au huduma za kifedha. Duka hilo lina rangi nyekundu na kijani kibichi na nembo ya Airtel money linaonekana wazi. Mwanaume mmoja amevaa shati ya blue na suruali ya blue , ameketi kwenye benchi ya bao. Mwingine amevaa shati ya rangi ya machungwa, ameketi karibu naye. Upande wa kushoto kuna kibanda cha chuma cha blue ambacho kinatumiwa kwa biashara nyingine. Mazingira yanaonyesha kuwa ya barabara.

Kuna soko la matunda lenye shughuli nyingi, matunda mengi kama ndizi, maembe na mananasi yamepangwa juu ya meza yakining'inizwa hapo juu, mwanamkea amesimama karibu akionekana kushoto ya sura, watu wengine na maduka wakionekaka kwa umbali, muundo wa soko unaonekana kuwa wa muda, ukiwa na guzo na mbao na paa la mabati au vitambaa, sanduku za matunda pia zinaonekana chini ya meza, hali inaonyesha biashara ya matunda katika soko la wazi.

Rundo kubwa la soksi au nguo ndogo ndogo za rangi nyingi, limejazana kwenye chombo cha chuma karibu kufunika. Nyuma yake kuna mirundo mingine ya nguo au vitu vilivyohifadhiwa. Chini kuna ardhi chafu yenye takataka ikipendekeza eneo ya soko la wazi. Linatoa taswira ya biashara ya bidhaa za mitumba.

Magurudumu ya gari yenye rimu ya chuma yanaoshwa kwa shinikizo na maji. Maji yanatoka kwa nguvu kutoka kwenye pua ya kifua mpira na kutoa povu. Mpira huu umelala chini na pembeni yake kuna mipira mingine miwili iliyopangwa. Sehemu ya chini inaonekana kuwa ya sakafu ya saruji iliyoloa maji na yenye vitoza maji. Mandhari inaonyesha kuwa eneo la kuosha magari au magurudumu likifanyika nje ya jua.

Gari kadhaa zimepangwa mfululizo katika eneo la wazi, labda maegesho au uwanja wa mauzo ya gari. Magari haya yana rangi tofauti, kama nyeupe, kijivu na nyeusi zikionyesha aina mbalimbali. Zote zinaonekana zikiwa mpya au zimetunzwa vizuri. JUa linaangaza nyuma ya magari likitoa mwanga mzuri. Eneo linaonekana kuwa la kibiashara ama vile chumba cha maonyesho ya magari au store ya magari iiyotumika.

Bango hili linatangaza bima ya afya cover bora ya medical insurance . Kutoka Anzian Insurance Agency na ushirikiano na Jubilee Insurance . Inahusu matibabu ya kulaza hospitalini tu. Manufaa yake ni pamoja na uchunguzi wa afya, ada za madaktari, dawa, utaalamu maalum, uzazi na upasuaji wa mchana. Kuna picha zinazoonyesha ushirikiano wa kitaalamu na mwingiliano kati ya watoa huduma na wagonjwa. Maelezo na mawasiliano yametolewa chini kwa ajili ya kufahamu zaidi.

Hapa kuna nyumba ndogo nyeupe lenye paa la kijivu kimavalishwa kofia kubwa nyekundu ya sufu, nyuma kuna duara kubwa la kijani, upande wa kulia kuna tangazo lenye letsgo na maneno madogo yasioonekana upande wa juu, kisha kichwa cha habari home insurance kikifwatiwa na maneno mafupi ya huduma, chini ya kushoto kuna nembo nyingine ya letsgo ,maudhui nyuma mepesi kuangazia ujumbe wa bima ya nyumba.

Lori refu la kubeba magari limegeshwa kando ya barabara. Lakini limebeba magari kadhaa. Magari hayo yamewekwa katika ngazi mbili tofauti, juu na chini. Yakionyesha uwezo wa lori kubeba magari mengi kwa wakati mmoja. Lori lenyewe lina rangi nyekundu na trela yake ya manjano angavu. Kuna gari aina ya vani jeupe lililobeba mifuko au vitu vingine vya usafirishaji nyuma. Likionyesha shughuli ya mizigo. Anga lina mawingu meupe na rangi ya blue.

Gari kubwa jeusi lenye uwezo wa kupita katika maeneo magumu linasimama likiwa na taa zake mbele zinazo ng'aa. Nembo ya Mercedes Benz iko kati ya grill yake kubwa bumper la namba linaonekana likiwa na maandishi Rawa Auto na namba 22. Nyuma yake kuna magari yaliyo pangwa ndani ya jengo la maonyesho ya gari likionekana kupitia dirisha la kioo. Sakafu ni ya lami na inaakisha mwangaza ndogo inatoa taswila ya gari la kifahari kwenye chumba cha maonyesho.

Ndani ya duka au kituo cha huduma watu watatu wamesimama mbele ya counter , wawiwili wanatazamana na counter mmoja akiwa amevaa hijab ya rangi ya waridi, counter ina nembo ya M-pesa na huduma, mabango ya kijani yenye maandishi available here yanaonekana, hali inaonyesha shughuli ya kiamala ya kifedha au mawasiliano.

Onyesho la magari ya kifahari ndani ya jengo yenye vioo nyingi na mataa ya kisasa. Magari matatu yanaonekana wazi gari la kwanza la kifahari la kijivu likioneka kwenye sehemu ya nyuma karibu na gari ya bluu. Anga la michezo. Nyuma yake kuna gari lingine la michezo ya kijani kibichi na rangi ya chungwa. Muundo wa mjengo una nguzo kubwa nyeupe ya madirisha makubwa yaliyoakisi taa za nje na za ndani. Magari yote yanasimama kwa sakafu iliyong'aa.

Soko lenye shughuli nyingi limejaa watu na bidhaa mbalimbali. Bidhaa nyingi zimepangwa kwenye meza au chini, zikionyesha biashara ya reja reja. Watu wengi wanatembea katikati ya soko, baadhi yao wanabeba vitu au kuangalia bidhaa. Juu ya soko, kuna miundo ya muda iliyojengwa kwa miti na mabati, labda kutoa kivuli au kulinda bidhaa kutokana na hali ya hewa. Mazingira yaliyoonyeshwa yanaashiria biashara yenye nguvu ya idadi kubwa ya watu.